Sura ya mwanamke akiwa anatabasamu kwa furaha na meno yake yakiwa yanaonekana vizuri. Huku mkono wa daktari wa meno ukishika kifaa maalumu chenye jino pandikizi kilichoungamanishwa na kifaa kingine chenye meno mengi, kwa ajili ya huduma za kung'arisha meno au kupandikiza meno.

Nje ya jengo la hospitali lenye madirisha na milango, ikiwa na chapa mbalimbali za picha zinazoelezea magonjwa na dalili maalumu za magonjwa; vitanda na vifaa wezeshi kwa ajili ya kuwapokea wagonjwa wanaokuja kwa dharura. Hii huonyesha mandhari ya hospitali katika vituo vya kutolea huduma.

Madaktari maalumu walio vaa mavazi kwaajili ya upasuaji, wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji wakiendelea na harakati za kuokoa maisha ya mgonjwa, hii huonyesha jinsi gani juhudi zimekuwa zikiwekwa katika kufanya upasuaji kwa makini na waledi mkubwa katika kuokoa magonjwa yanayosababishwa na mambo kama haya.

Daktari wa jinsia ya kike akiwa na kifaa maalumu cha kusikilizia mapigo ya moyo, akiwa anampima mgonjwa. Hii huonyesha jitihada za watabibu wanazozichukua katika tahadhari ya kuepukana na magonjwa kama ya presha na mishtuko ya moyo na misukumo ya damu.

Daktari akiwa anachukua vipimo vya damu kwa mwanamke aliyeketi huku mezani kukiwa na dawa na vifaa vya matibabu, zoezi hili linaonyesha huduma za uchunguzi wa afya, ambapo vipimo vya damu vinavyochukuliwa kwa ajili ya tathmini na matibabu sahihi.

Maua, miche na mbegu pamoja na majani yakiwa yamekusanywa maalumu na kuwekwa kwenye chupa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya dawa. Hii ni namna nyepesi ya ukusanyaji wa dawa inayotumika katika tamaduni nyingi za kiafrika.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia mbegu za mazao mbalimbali na wakati huo zipo mbegu ziliwekwa katika vyombo aina ya vibakuli, hii ni namna nyepesi ya maandalizi ya dawa ya asili inayotumika katika maeneo mbalimbali hasa vijijini katika kutibu magonjwa mbalimbali nyemelezi.

Majani na matawi ya mmea wa tiba asili yamewekwa juu ya kifaa cha mviringo kilichotengenezwa kwa mbao. Mandhari haya inaonyesha maandalizi ya dawa za asili ambapo mimea hutumika kama chanzo cha tiba mbadala kwa maradhi mbalimbali

Maua yenye rangi tofautitofauti yakiwa yamemea kwenye tawi, ambapo kuna majani; mti huu hutumika katika matibabu mbalimbali ya asili ya kutibu magonjwa ya ngozi, tumbo, na sehemu zingine kama hizo.